Hapa inaonekana ni uwanja ambapo kuna wachezaji wa mpira. Hapa inaonekana kuna mashabiki wengi wamejaa uwanjani ikiwa mashabiki wamejaa uwanjani wakitaka kuanza mchezo wao uwanjani.

Picha huu unaonyesha wachezaji ambao wanacheza mpira wa kandanda kiwanjani, wanaonekana kuna mashabiki wengi sana kiwanjani.

Hapa inaonekana mashabiki wanashabikia matimu zao kiwanjani. Inaonekana wako na furaha teletele wameshinda kwa matimu zao.

Watu ambao wanashabikia timu ya Gor mahia kiwanjani wakiwa wakona furaha tele tele.

Hapa inaonekana ni huduma yetu ya Kenya. Tunaona watu wengi sana hapa ambao wamekaa chini ili wapate kusajili vitu zao mbalimbali katika huduma.

Hapa inaonekana kuna mchezo unaoendelea kiwanjani. Naona watu ambao wako kando. Inaonekana mama mmoja ambaye amekaa chini.

Picha huu inaonekana ni picha ambayo kuna mchezo ya kuruka inaendelea huku mashabiki wamekaa kando kusherehekea.

Hapa tunaona ni kortini ya jamuhuri yetu ya kenya tunaona mama ambaye anajulikana sana kortini akiwa anaongea inaonekana kuna watu ambao wanashughulikiwa kortini.

Picha huu unaonyesha watu wakiwa wanasajiliwa pale huduma ya Kenya, huko watu wengine wamekaa chini wakingojea.

Haba inaonekana ni watu wengi wamesanyika ili wauze vera za ndama ya inaonekana kwamba kuna mama ambaye ako kando anabeana

Hili inaonekana ni picha ambaye imepikwa katika dumu yetu kenya huku watu wengine wako wakijiongeleshana wakiwa watatu.

Hapa inaonekana ni huduma yetu ya kenya, tunaona mama mmoja ambaye ameshuka nywele huku watu wengi wamekaa chini ya huduma kupanga laini, inaonekana wanahudumia hawa.

Picha inaonesha wachezaji ambao wanasherehekea kiwanjani nikama wamekua washindi kwa kucheza mpira kiwanjani ,wakiwa wanashabiki wako na furaha tele tele.

Picha hili linaonyesha ni picha ya uwanjani juu mahali huyo mama amesimamia akiwa ameweka bendera ya Kenya juu ni uwanjani.

Picha huu unaonyesha wafanyikazi wa huduma yetu ya Kenya wakiwa wametoka nje ya huduma ili wapige picha pamoja.

Hapa inaonekana watu wako kiwanjani wanashambikia matimu zao mbalimbali. Tunaona mmoja ambaye amechorwa mchoro uku wengine wamevalia manguo za timu zao.

Huu picha inaonyesha mawakili ambao wamesimama pahali moja ikiwa mtu mmoja ni, hapa inaonekana mawakili wametokea kazini mwa ofisini na wakapiga picha.

Hii picha inaonyesha wachezaji ambao wanacheza uwanjani, inaonekana mashabiki wengi wamejitokeza ili washabikie matimu zao, inaonekana mashabiki wako na furaha tele tele huku kiwanjani wakiwa wanashabikia matimu zao mbalimbali.

Hapa inaonekana kuna mchezo unaoendelea kiwanjani, huku mashabiki wa matimu mbalimbali wakisherehekea.

Picha hili inaonyesha watu ambao wamevalia manguo yenye inaonekana ni ya mpira kiwanjani ni kama wameshinda hadi wanasherekea kushinda ushindi yao kiwanjani huku wakiwa.

Picha ile inaonyesha mashapiki wakiwa kiwanjani inaonekana ni mashapiki wa aina mbalimbali wanashapikia matimu zao kiwanjani wakiwa wanacheza

Picha hili inonyesha watu watu wamepanga laini wanaendelea kusajiliwa watu wanoonekana ni watu kutoka ofisini wakonaso makomputa wakishughulikia watu ndio maana wamepanga laini.

Picha hili inaonyesha Gari ya kuchimbia barabara huku watu watatu wanapita kando tena kuna manyumba.

Picha hili unaonyesha aliyekuwa naibu wa rais William Ruto ambaye ni raisi wa jamhuri ya Kenya akiwa ofisini.

Hapa inaonekana ni sehemu moja na kijana mmoja ambao wamesimama huku mzee ako akiandika nikama maelezo katika huduma yetu ya Kenya.

Hapa kwa picha inaonekana ni huduma yetu ya Kenya, inaonekana wamama wawili ambao wamekaa chini huku wengine wawili wamevalia barakoa wamesimama.

Picha hili inaonyesha pasipoti ya mtu wa kenya. Picha hili inaonyesha pasipoti mbili imepikwa picha na mtu.

Hapa kunaonekana kuna mchezo wa mpira ambao inaendelea kiwanjani. tunaona mashabiki wamekaa kando ya kiwanja.

Picha hii inaonyesha watu ambao ni wachezaji ,wanacheza mpira kiwanjani ,huku mashabiki wao wamekaa chini kushabikia matimu zao mbali mbali.

Hawa watu wanaonekana wanafanya siasa wakiwa wanausia Madera chama Yao chama hili inaonekana ni chama la PNU ambaye imeandikwa kazi iendelee hawa wanaonekana wanafanya siasa.

Picha hili inaonyesha mawakili wanaongea na aliyekuwa rais wa Kenya wa taifa letu la Kenya wakiwa wanaongea.

Picha huu inaonyesha watu ambao ni wengi, wamesanyika huku wakiwa wamekaa chini katika huduma inonekana, kuna usajili unaoendelea huku.

Huu picha inaonyesha kuna watu wawili, moja amevalia glovu hata inaoeneakana ni ofisi.

Picha hili inaonyesha watu wawili ambao wamekaa ofisini mwengine akiwa anaona kompyuta, mwengine akiwa ame anapanga panga vitu.

Hapa inaonekana raisi wetu wa jamhuri ya kenya ambaye ni William Samoe Ruto. Anaonekana kutoka ofisini na mama mmoja wa kotini.

Picha hili linaonekana ni picha ambayo limepigwa humu nchi yetu Kenya, huku watu wakiwa wamekaa na wakili inaonekana anapewa mtu kazi.

Picha huu unaonyesha Mzee na chama chake Cha ODM wakiwa wanauza sera Cha chama Yao.

Hao wanaonekana ni vijana wako kiwanjani huku mashabiki wao wamekaa nyuma.ni kama kuna mpira inayotaka kuanza.

Hapa inaonekana ni huduma yetu ya nchi yetu ya Kenya. Inaonekana wafinyikazi wengi wa huduma wanashughulikia watu wa huduma. Inaonekana mama mmoja ambaye amevalia nguo ya kazi huku.

Picha hili inaonekana watu wamekaa chini wakiwa wanapewa mafunzo katika ofisi ya posta, huku moja ambao anaelezea kenye inaendelea.

Picha hili tunaona rais wetu wa jamhuri yetu ya Kenya na bibi yake amesimama kando yake. Inaonekana ni ile siku ambaye alikuwa anachaguliwa kuwa rais wetu wa Kenya.

Picha huu tunaona imeandikwa karatasi Raila Kalonzo. Inaonekana vijana walikuwa wanauza sera za chama zao.

Picha hili linaonyesha ni picha ambayo imepigwa katika huduma ya kusajili vitambulisho na kusajili vitu zingine. Hapa ni huduma.

Picha huu unaonyesha mashabiki wa timu mbalimbali wakiwa wamekusanyika ili washerehekee matimu zao ambazo zimeshinda.

Hapa inaonekana ni huduma yetu ya kenya ambapo wanaonekana watu moja, mbili, tatu ,nne ,tano watu kama kumi hivi ambao wanasimama kuwaongeresha watu wengine.

Hii picha inaonyesha wachezaji wa Kenya, wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja huu, wanaongea wakiwa wamekusanyika kiwanjani.

Picha hili inaonyesha watu wako kwa huduma, ambapo wanashughulikia watu kusajili vitu mbali mbali, hapa inaonekana ni huduma ya Kenya.

Hapa inaonekana ni kiwanjani, ambapo mashabiki wa timu wameenda kusherehekea kushinda kwa timu zao.

Hii picha inonyesha watu wamepanga laini katika huduma hapa inaonekana ni huduma ya nairobi juu imeandikwa mlangoni pahali pa kuingia inaonekana huku njee watu wamkaa njee hili kusaidiwa kusajiliwa.

Hii picha inaonyesha watu ambao wamesikika inaonekana mtu mmoja ambaye anaongea, wengine wakiwa wamekaa makini kusikiza. Hapa inaonekana kuna mkutano ambao inaendelea

Tunaona watu wengi sana ambao wamepanga laini, huku moja amekaa chini kuwasaidia kusajili mambo yao. Huku kunanaonekana.

Tunaona wakubwa kutoka huduma yetu ya Kenya. Tunaona wamekaa chini huku wakiwa wamevalia maguo za kazi, inaonekana kwa mama mmoja huku sajili ikiendelea.

Huku kunaonekana watu wammejaa kiwanjani. Inaonekana ya kwamba wanashabikia matimu zao mbalimbali huku wakiwa wamevalia manguo ya uwanjani.

Hapa ni uwanjani, inaonekana vizuri sana ambapo mashabiki wetu wameenda huku ili washabikie timu yetu ya Kenya, tunaona bendera yetu ya nchi ya Kenya.

Picha hili linaonyesha kuwa watu wako kiwanjani huku wakiwa wanashabikia matimu zao mbalimbali kutoka vipande mbalimballi.

Picha hili tunaona watu watatu. moja, mbili, tatu. Mwenye ako katikati tunaona ni wakili Martha Koome.

Hapa kunaonekana ni huduma yetu ya Kenya maana kuna watu ambao wamevalia manguo ya huduma yetu. Inaonekana watu ambao wamekaa chini kupanga laini ili kusaidiwa huku.

Picha huu inaonyesha chama cha Jubilee ikiwa imeandikwa mbele pamoja nikama ni chama wanauza sera zao za chama.

Hapa kunaonekana vizuri sana ni Huduma yetu ya Kenya. Tunaona askari moja ameenda kusaidiwa kusajili mambo yake katika Huduma.

Huku kunaonekana ni huduma yetu ya kenya, ambayo watu wanaenda kujisajili vitu vingi huku, tunaona mmoja mama ambaye amekaa chini huku wqjamaa wqtatu wakiwa wamesimama.

Hapa ni huduma, naona watu wamesimama huku wakiongelesha watu wenye wanasaidiwa katika ofisi ya huduma, naona mzee amevalia barakoa anaongea akiwa anafinya simu.

Huku kunaonekana wachezaji wa mpira wa kadanda huku mashabiki wamejaa uwanjani. Inaonekana ni wa timu mbalimbali

Hapo kunaonekana ni Huduma yetu ya Kenya. Tunaona watu wengi ambao wanafanya kazi katika huduma wakiwa wanaongelesha mama mmoja ambaye amekaa karibu na kompyuta.

Huku kunaonekana kuna michezo ambao unaendelea huku. Tunaona jinsi hawa watu wako kiwanjani vile wamevalia manguo ya kiwanjani.

Hapa inaonekana ni maofisi za serikali maana tunaona mlindaji usalama ambaye ni askari huko ndani huku watu wengine wamepanga laini wakiwa wamekaa.

Picha huu ni picha ambayo imepigwa kuonyesha ni chama cha ODM ikiwa imeandikwa kwa watu wenye wamevalia kofia.

Picha hili linaonekana kuwa kuna wazee wawili ambao wamekaa jini kujaza karatasi. Kunaonekana kuna vitu ambazo anajaza.

Huku kunaonekana wachezaji na walimu wao ambao wanasimama kiwanjani. Kunaonekana wameshindia kikombe flani ndo maana wanasherehekea.

Huku kunaonekana ni Martha Koome ambaye ni mama mkubwa wa kotini. Kunaonekana kusalimiana na mzee mmoja huku kunaonekana ni maafisa wengine ambao wako huku.

Hapa inaonekana ni Huduma yetu ya Kenya huku watu wakiwa wanangojea usajili wao wakiwa wameketi ndani ya Huduma.

Huku ianonekana ni huduma yetu ya Kenya maana imeandikwa huku ndani huduma Kenya. Tunaona huku ni mahali watu wanaenda kusajili mambo kadhaa.

Huku kunaonekana kuna wachezaji ambao wamesanyika kiwanja ili wapige picha pamoja. Wanaonekana ni vijana ambao ni wa timu moja.

Huku inaonekana ni kiwanja mahali ambapo kandanda unaendelea kuchezwa. Naona timu moja wanasherehekea kuweka goli kiwanjani.

Mashabiki wamejaa uwajani ili washelekee mchezo unaondelea huku na ni wengi sana.

Picha hili inaonyesha kuwa, hapa mahali imepigwa picha ni mahapi pa kusanyia taka taka ili watu wachome. Tunaona mataka taka mengi.

Hawa watu wanaonekana kusherekea kwa timu yao. Kunaonekana ni timu ya Gormahia na wameshindia kikombe kiwanjani.

Huku kunaonekana ni kiwanjani ambapo wachezaji wa kandanda wanacheza mpira, tunaona kuwa ni wa matimu mbili tofauti wanacheza, huku mashabiki wengi wamejaa kiwanjani.

Hapa kuna wasichana ambao wanacheza mpira kiwanjani wa voliboli. Wanaonekana kuna mashabiki wengi wanashabikia kando ya uwanja.

Picha hii inaonekana kuna mtu ako kortini akiwa amesimama mbele ya meza, inaonekana kuwa kuna mkutano unaoendelea hapa kortini.

Kwa picha hili tunaona watu wawili ambao wako kiwanjani wakiwa wanacheza mpira ya kandanda. Tunaona matimu mbili tofauti.

Hawa wanaonekana wako kiwanjani huku wakikimbia mita ya mia moja huku watu wanasherehekea kukimbia. Tunaona watu wengi kiwanjani.

Huku kunaonekana watu wanapiga kura. Tunaona watu wengi sana wamejaa huku huku wengine wamekaa chini ili kuwasaidia kuwachukua kura yao.

Picha huu ni picha ambao umepigwa huku watu wakiwa wanasherehekea na picha ya bendera ya Kenya yetu watu wakiwa wanasheherekea.

Huku kunaonekana ni kiwanja naona hawa vijana wanaendelea na mchezo wao ,tunaona hawa ni wa kutoka na timu mbali mbali.

Picha hili inaonyesha msiasa moja ambaye ni mzee Raila Amollo Odinga wakiwa na wafuasi wake.

Hapa inaoekana ni huduma yetu ya Kenya ambapo watu moja, mbili, tau, nne ambapo watu wamekaa na kompyuta.

Picha hii inaonekana ni picha ambayo imepigwa uwanjani uku mmoja ambaye ni mchezaji anasherehekea ni kama ameweka goli.